Bango lililo na rangi ya manjano pamoja na rangi nyeupe la Anziano Insurance Agency lina picha ya daktari aliyevalia maski na daktari mwengine akiwa anazungumza na watu, mwanaume mmoja, mwanamke na mtoto. Bango hili lina maelezo kuhusu Anziano Insurance Agency.

Gari leupe, lililo na matairi meusi yenye madoido ya rangi ya kijivu, liko katika jumba kubwa lenye mataa yanayong'aa, pamoja na ukuta zilizo na rangi nyeupe na madirisha yenye glasi.

Mboga za aina tofauti tofauti ziko katika kibanda kama vile kitunguu, tomatoes zilizokomaa na ambazo hazijaiva, viazi vibichi vilivyopangwa katika makundi manne manne.

Duka la aina ya kemia liko kando ya barabara, lina malango yaliyopakwa rangi ya kijani yenye maandishi ya rangi nyeupe ya M-Pesa. Vilevile, kuna dawa kadha wa kadha katika duka hilo.

Mwanamke aliyevalia vazi jeupe pamoja na aproni ilio na rangi ya kahawia yuko katika kibao cha Jubilee Health Insurance akiwa amekunja mikono yake. Kibao hichi ni cha rangi nyekundu.

Magari yaliyo na rangi tofauti tofauti na miundo tofauti tofauti. Rangi kama vile nyekundu, kijivu, nyeupe, nyeusi, nyekundu, manjano zimeegeshwa zikiwa zinatazamana. Huku, zikiwa na taa zenye rangi nyekundu.

Baiskeli yenye chembechembe ya rangi za manjano, imeegeshwa mbele ya duka lililo na jokofu la Cocacola lililo na soda ndani, na mlango ulioandikwa Mpesa na rangi ya manjano na rangi ya kijani pamoja na rangi nyeupe.

Mwanamke aliyevalia shati la madoadoa huku akiwa na kibeseni cha rangi ya kijani kibichi anakatakata mboga kwenye kibeseni hichi akiwa amezungukwa na mboga za aina tofauti tofauti kama vile kabeji, tomato , kitunguu, pilipili hoho, viazi.

Duka limepakwa rangi ya kijani kibichi na maandishi ya Mpesa. Vilevile kuna bango la airtel na ndani kuna jokofu lililo jaa soda kadha wa kadha na mitungi midogo miwili ya maji.

Mboga na matunda za aina mbali mbali zimetandazwa juu ya meza, kama vile tomato, maboga, vitunguu, karoti, na vilevile hata machungwa pamoja na fenesi.

Noti mbili. Noti moja yenye rangi ya kahawaiya ni noti ya elfu moja ya pesa taslimu za kenya iliyoshikiliwa. Noti nyingine ni noti ya shilingi hamsini pesa za kenya iliyoekelewa juu ya meza.

Noti ya elfu moja ya shilingi taslimu za Kenya iliyo na rangi ya kahawia, inaonyesha raisi wa kwanza wa Kenya aliyeketi na vilevile jumba kubwa la Nairobi linalojulikana kama,"KICC."

Bango lililo na mwanamke aliyevalia vazi la rangi ya manjano huku akiwa amenyoa nywele zake na vipuli, ina mahandishi ya, Britam, Your Wellness Is Our Priority. Maandishi haya ni ya rangi nyeupe yaliyo kwenye madoido ya rangi ya samawati.

Makreti mawili ya soda yamo mbele ya duka ya samawati lililo na bango la mpesa pamoja na Tuskeys, vilevile kuna gurudumu kando ya duka hilo.

Ukurasa wa kuingia wa mfumo unaoitwa kopokopo ambao ni jukwaa la kidigitali kwa biashara. Kuna neno la mtumiaji ambapo mtu anastahili kujaza, nenosiri na vilevile kisanduku cha kudhibitisha mtumiaji si roboti.

Watu wawili wanasalimiana mmoja akiwa amevalia suti ya rangi ya samawati pamoja na tai akiwa ameshikilia funguo za gari. Vilevile kuna gari jeupe lililosimama nyuma yao.

Makonteina yenye rangi ya manjano pamoja na rangi nyeupe, yameshikiliwa na vyuma vidogo vilivyo juu ya sakafu iliyo na rangi ya kijivu na mistari ya kijani kibichi.

Magari yameegeshwa yaliyo na rangi tofauti tofauti kama vile samawati, nyekundu, nyeupe na yote yana magurudumu meusi.

Magari aliona muundo tofauti na rangi tofauti yameegeshwa. Magari haya yana rangi nyeusi, na rangi nyeupe, na matairi yaliyo na rangi nyeusi.

Magari yaliyo na miundo na rangi ya kadha wa kadha yameegeshwa chini ya miti mingi. Magari haya yana rangi kama ile ya kijivu, rangi nyeusi, rangi nyekundu. Vilevile kuna watu waliosimama mbele ya magari haya.